Kundi la watu wazima wenye rika tofauti (wa kike kwa wa kiume) wameketi ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwa ameshikilia kompyuta mpakato akitoa maelekezo.

Mkutano wa watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wamekaa katika viti vilivyo pangiliwa kwa safu, wakimsikiliza mhusika wa kikao hicho mbele.

Watu wazima walioketi katika viti darasani wakielekezana somo kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza, mwalimu aliyesimama anakagua na kuwaelekeza.

Watu wazima wa kike kwa wa kiume wenye rika tofauti tofauti ,wakijifunza kwa vitendo vifaa vilivyowekwa juu ya meza yenye rangi ya bluu, huku wakipata maelekezo kutoka kwa mwalimu wao.

Eneo la kubembea litumikalo kwa watoto wachanga na wengine wa chekechea wanaojifunza, hakika hufurahia michezo mbalimbali hasa iliyo eneo hilo la shule wakati wa mapumziko.

Kitabu kidogo kinachotumika kujifunzia kwa wanafunzi za shule ya msingi, ikionyesha picha ya watu au wanafamilia waliokaa mezani tayari kula chakula, humfundisha wanafunzi maadali muda wakupata chakula.

Mafaili mbalimbali yaliyopo juu ya kabati rangi ya maziwa, ikiashiria ofisi ya mwalimu wa shule ya msingi, akiwa amehifadhi nyaraka mbalimbali kwa ajili ya kufundishia.

Wanafunzi wa shule ya msingi walioketi darasani, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa, akitoa maelekezo ya somo la hisabati.

Jengo kubwa refu aina ya ghorofa yenye paa la bluu, litumikalo kama madarasa ya wanafunzi wa sekondari. Rangi ya kuvutia, anga la bluu, miti mikubwa iliyozunguka yenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa kike wa sekondari waliovalia masweta mekundu na sketi za bluu, wamekaa kwenye viti na meza tayari kufanya mtihani.

Sehemu nzuri ya kulala iitwayo bweni kwa shule za sekondari yenye nvitanda vya chuma vilivyogawanyika katika sehemu tatu, imetandikwa vizuri kwa mashuka yenye rangi ya maruni na ya kupendeza waashiria hali ya usafi ndani ya eneo hili.

Jengo refu lililo gawanywa vyumba vya madarasa shule ya sekondari, nje kukiwa na mabenchi Kwa ajili ya kukaa baada ya mapumziko, miti kubwa yenye kivuli yanayozunguka eneo hilo kwa ajili ya mazingira bora kwa wanafunzi.

Walimu wawili wa sekondari wa kike na wa kiume, wakielekezana somo kutoka kwenye vitabu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, pembezoni kukiwa na dirisha lililowazi likionyesha madhari ya nje ya shule.

Kitabu chenye rangi ya njano na kijani cha biolojia, kitumikacho kufundisha wanafunzi wa kidato cha nne sekondari, kikiwa na picha ya daktari na mgonjwa aliyeketi kusikilizwa.

Walimu wa shule ya sekondari, waliosimama mbele kwa ajili ya kukagua mitihani kabla ya kuigawa kwa wanafunzi walioketi darasani.

Chumba cha maabara ya kisasa itumikayo kwa shule ya sekondari, madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa na mwanga wa kutosha, mabomba kwa ajili ya kutoa maji mtiririko wakiwa wanajifunza muda wa masomo.

Wanafunzi wawili wa kike ndani ya maktaba yenye kuta za rangi ya machungwa na dirisha kubwa kwa ajili ya kupitisha mwanga, wakichagua vitabu mbalimbali vilivyopangiliwa katika makabati.

Chumba cha maabara chenye mfumo mzuri wa hewa, meza nyeupe, makabati ya bluu, mfumo wa maji ya kutiririka kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunzia katika masomo ya sayansi.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wakike kwa wakiume wakiwa wamevalia barakoa, wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliye simama mbele akitoa somo.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye viti na meza zao zilizopo katika mpangilio, wakimskiliza mwalimu anayetoa maelekezo ya somo husika mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo, wa kike na wa kiume, wenye rika tofautitofauti; wamekaa juu ya kimbweta kilichotengenezwa kwa mbao, wakiwa na kompyuta mpakato mbili, wakifanya kazi za darasani huku wakiwa wanajadiliana.

Wanafunzi mbalimbali wa rika tofauti wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamekaa wengine wamesimama, wakiangalia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza isiyokua na mpangilio, kutokana na chupa na nyaya mbalimbali zilizo zagaa.

Wanafunzi mbalimbali wakike na wakiume walioketi kwenye viti maktaba, wakijadiliana somo linalooneshwa mbele ya sinema na wasimamizi wakiwa wameketi pembezoni wakijadiliana pia.

Wanafunzi wawili wakiwa wamesimama ili kujifunza elimu kwa vitendo, wakiwa na mitambo mbalimbali na mavazi yaliyoandikwa "ujuzi wetu wa baadaye duniani".

Wanafunzi mbalimbali hasa vijana, walioketi pembezoni mwa meza zilizopangwa kukiwa na kompyuta, wakijifunza kwa vitendo utumiaji na utengenezaji wa vifaa hivyo.

Wanafunzi wa rika tofauti wakijifunza elimu ya vitendo. Juu ya meza wakiwa na vifaa mbalimbali. Kompyuta iliyowekwa pembezoni, na mwalimu anayetoa maelekezo ndani ya darasa lenye madirisha makubwa.

Watu wa rika tofauti, wakifanya mtihani wa majaribio kwa vitendo, kwa kutumia vifaa viitwavyo kompyuta, na mwalimu aliyesimama nyuma, akiwasimamia mitihani hiyo.

Wanafunzi wawili wa kiume wakijaribu kutengeneza kompyuta kwa vitendo iliyopo juu ya meza, wamevalia mavazi meusi tayari kujifunza.

Wanafunzi mbalimbali wanaojifunza kwa vitendo wakiwa ndani ya gari dogo wakitengeneza, huku wakifata maelekezo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kike wakijifunza kwa vitendo namna ya kuunganisha chuma kwa kuchomelea, huku wamevalia miwani zinazowakinga macho yao juu ya miale mikali inayotokana na gesi au umeme itumikayo kuchomelea.